Ndani ya kituo cha Huduma Centre ambapo wananchi hupata huduma mbalimbali za serikali kwa urahisi. Mwananchi anayevaa koti ya kijeshi ameketi kwenye kiti akihudumiwa na afisa wa serikali aliyevaa shati jeupe.

Watu wahusika katika shughuli ya kujaza au kuthibitisha nyaraka wakikaa kwenye meza za mbao nje ya jengo wenye ukuta wa mabati. Watu wenyewe wanaandika kwenye karatasi ambazo zinaonekana kuwa ni fomu rasmi pengine za usajili, kura au taarifa ya kijamii.